Mtu anaonekana akiandika kwenye kitabu kikubwa cha kumbukumbu ambacho kina kurasa za kijani na nyeupe. Karibu yake, kuna mafaili mengine ikiwemo moja lenye kichwa COUNTY OF KAJIADO HEALTH SERVICE MEDICAL DEPARTMENT RECORD . Hii inaonyesha mazingira ya ofisi au hospitali ambapo rekodi muhimu zinaandikwa na kuhifadhiwa.

Wodi ya hospitali inayoonyesha mgonjwa akiwa amelala kitandani, akiwa amefungwa vifaa vya matibabu. Daktari au nesi aliyevaa mavazi maalum ya kinga anamsimamia mgonjwa, akihakikisha anapata huduma inayostahili. Kifaa cha kurekodi mapigo ya moyo na vitu vingine vya kitamaduni vinaonekana karibu na kitanda.

Kikundi cha watu kimekusanyika karibu na kitanda chenye chandarua kikionyesha umuhimu wa kinga dhidi ya mbu. Mtoto mdogo anaonekana akishika chandarua huku watu wazima wakitazama. Nyuma yao kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya kijiji. Hii inaweza kuwa sehemu ya kampuni ya kutoa vyandarua.

Mtu mmoja anavaa barakoa na fulana nyeupe yenye mikono ya buluu. Ameketi mezani akisoma karatasi. Mgonjwa ameketi mbele yao akigeuza mgongo. Bango kubwa lenye habari limening'inia ukutani nyuma ya meza.

Mwanamke aliyavalia sare nyeupe anaonekana akichanganya kitu kwenye chombo. Mbele yake kuna meza ya mbao yenye vifaa vingine kama karatasi ya blue , na chupa ndogo. Chumba kina kuta za rangi ya pingi, na kuna viti na meza ndogo, kwa nyuma.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, nje ya nyumba ya udongo akipokea huduma ya afya. Mtoaji huduma aliyevaa kofia na barakoa anaonekana akimchunguza kwa kifaa. Mazingira yanaonyesha nyumba za jadi na mimea huku anga likiwa na mawingu meupe.

Mwanamke amevaa kinyago usoni, akiongea na kundi la wanawake. Wamekaa chini wakisikiliza kwa makini chini ya mti. Baadhi yao wamevaa shanga za rangi mbalimbali shingoni. Mazingira yanaonekana kuwa kame na yenye miti michache.

Sehemu wa uso wa mtu mwenye tabasamu pana inaonekana. Meno meupe safi yamefichuliwa wazi. Midomo imepakwa rangi nyeusi ikiongeza mvuto wa uso. Ngozi inaonekana kuwa na unyevu na yenye afya.

Mwanajeshi mwenye sare za kijeshi na barakoa anatoa huduma ya matibabu au chanjo kwa mwanamke. Mwanamke huyu ameketi chini, amevalia mavazi ya rangi mbalimbali na kitambaa cha kichwa. Mwanajeshi mwingine anaonekana kwa nyuma akionyesha shughuli ya kijeshi inayohusisha jamii. Hii inaashiria zoezi la huduma za afya au usaidizi wa kibinadamu.

Mdomo wa mtu umefunguliwa ukionyesha meno meupe na safi. Daktari wa meno akiwa amevaa glovu ya buluu anatumia kioo kidogo cha meno kukagua kinywa. Meno yanaonekana kuwa na afya na utaratibu huu unaashiria ukaguzi wa kawaida wa meno.

Mikono miwili iliyovaa glavu za bluu inaonekana ikishika vifaa vya meno. Mkono wa kushoto unashikilia kifaa chenye ncha kali huku mkono wa kulia ukishikilia kioo kidogo cha meno. Mandhari ni nyeupe kabisa ikionyesha usafi na umakini wa mazingira ya kitabibu. Vifaa hivi vinaashiria huduma za matibabu ya meno.

Mwanamke anatabasamu kwa upana huku akifanyiwa uchunguzi wa meno mtaalam wa meno akiwa amevalia glovu za buluu na anamtazama meno kuchunguza mdomo wake hali hii inaonyesha ziara ya kawaida kwa daktari wa meno.

Vyombo mbalimbali vya daktari wa meno vime wekwa juu ya sehemu nyeupe, ikiwemo mswaki, kioo kidogo na vifaa vingine vya kitaalumu pia kuna kielelezo cha taya ya meno kinacho onyesha umuhimu wa afya ya kinyua, inaonekana kama seti ya vifaa vya kutumia katika meno.

Mwanamme analala kwenye kiti huku akichunguzwa meno. Daktari wa meno amevaa glavu nyeusi akitumia vifaa kuchunguza kinywa cha mgonjwa. Uso wa mwanamme unaonyesha hali ya utulivu.

Mgonjwa analazwa akipata matibabu ya meno. Daktari wa meno amevaa glovu na anatumia vifaa maalum. Msaidizi wake anashikilia kifaa kingine cha kusaidia. Inaonekana kuwa utaratibu wa matibabu unaendelea vizuri.

Mswaki wa buluu na nyeupe unawekwa dawa ya meno, dawa hiyo inatoka kwenye mrija mweupe ikikaa juu ya nyuzi za mswaki. Mikono ya mtu inaonekana ikifanya kitendo hiki cha kawaida cha usafi, kitendo hiki huashiria maandalizi ya usafi wa kinywa.

Meno meupe na tabasamu la mwanamke vinaonekana wazi. Mikono miwili iliyovalia glavu za buluu inashikilia vifaa vya meno. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki ya meno. Anatabasamu kwa daktari wa meno wakati wa uchunguzi.

Mwa maji moto amevaa sare kamili ya njano na kofia ngumu. Amesimama mbele ya lori jekundu la zima moto. Ameonekana amebeba kifaa kidogo chekundu mkononi mwake. Lori lingine la zimamoto linaonekana kwa mbali, kushoto.

Mafuriko yameathiri maeneo ya kazi, huku maji ya kahawia yakifunika barabara na kufika karibu na magoti ya watu. Watu kadhaaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo wakijaribu kupita. Nyumba za kawaida zinaonekana nyuma zikiwa zimezungukwa na maji ya mafuriko. Hali hii inaonyesha athari mbaya za mafuriko kwa jamii.

Mtu aliyevalia sare amesimama katikati ya maji mengi yaliyofurika barabarani. Bajaji yenye bendera ya Kenya imefuata kwa karibu ikipita kwenye maji. Watu wengine wanasimama kando ya barabara iliyofurika wakisubiri maji yapungue.

Taswira tatu tofauti zinaonyesha adhari za mafuriko: Sehemu ya kwanza inaonyesha watu wakitembea kwenye maji machafu yanayofika kiunoni, huku nyumba zikionekana zikizama. Sehemu ya pili inaonyesha mtu ameketi juu ya paa la nyumba yake iliyofurika, akionyesha ishara ya msaada. Sehemu ya tatu inaonyesha mtu akitumia kitu kama kazia kusonga mbele kwa boti dogo.

Boti ndogo nyeupe inasafiri kwa kasi juu ya maji ikiacha nyuma yake mapovu meupe. Abiria kadhaa wamevaa jaketi za kuokoa maisha, wakionyesha umakini wa usalama. Miti na mimea inaonekana kando ya maji kwa umbali.

Mtu wa shirika la msalaba mwekundu anasaidia mwanamke kuvuka maji. Maji yamefurika barabarani yakionyesha adhari za mafuriko. Kundi kubwa la watu wengine wamekusanyika wakitazama. Hali inaonekana kuwa ya hatari na inahitaji msaada wa haraka.

Maji ya mafuriko yamejaa barabarani, yakifunika eneo pana. Watu wanapitia maji hayo wakionyesha athari za mvua kubwa. Nyumba ndogo zinaonekana kando ya barabara iliyojaa maji. Hali hii inaashiria dharura ya asili na ugumu wa maisha.

Wajitoleaji wa maswala ya lishe wanahutubia umati wa watu. Watu wengi wamekusanyika nje wakikaa chini, baadhi ya watazamaji wamevaa barakoa za matibabu. Hii inaweza kuwa tukio la uhamasishaji wa afya au usaidizi wa jamii.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha akionyesha shanga zake za shingo. Kijana mmoja anaandika kwenye daftari labda akichukua maelezo muhimu. Watu wengine wanakusanyika karibu wakiwa wameketi chini. Mandhari ya jangwa yakiwa na miti michache yanaonekana nyuma.

Ndani ya msitu mnene wa miti mirefu, paa mfu amelala chini, akionyesha hali ya kusikitisha, udongo umejaa matawi na miamba, na mimea inaonyesha hali ya asili, anga safi linaonekana juu, huku miti mirefu ikinyoosha juu.

Hema la rangi ya shaba limeanguka na kuharibika vibaya likizungukwa na mimea iliyoharibika. Mabaki ya chuma na mbao yamelala chini yakionyesha nguvu ya uharibifu. Nyumba za makazi zinaonekana nyuma zikitoa taswira ya eneo lililoathiriwa na janga.

Bidhaa tatu za matibabu zimetazamwa juu ya meza nyeusi, Zikionyesha ni kwa ajili ya matumizi ya hospitalini. Katikati kuna kifurushi chekundu cha wilmed chenye picha ya kisu cha upasuaji.

Maabara ndogo inaonekana ikiwa na vifaa mbali mbali vya kisayansi, ikiwemo, darubini kubwa na mashine nyingine. Chupa ndogo zenye maji maji tofauti zimepangwa kwenye meza, zikionyesha shughuli za utafiti au uchunguzi. Inaonekana kama sehemu ya kituo cha afya au chuo kikuu.

Friji imefunguliwa na inaonekana ikiwa imejaa dawa na vifaa vya matibabu. Chupa ndogo, sindano na vifungashio vya dawa vimepangwa kwenye rafu mbalimbali. Taa ya ndani ya friji inaangaza bidhaa, ikionyesha umuhimu wa kuhifadhi dawa vizuri.

Mashine ya kisasa ya uchunguzi wa damu imewekwa juu ya kaunta nyeupe yenye madoadoa meusi. Skrini yake inaonyesha data na matokeo mbalimbali. Printa ndogo imetoa karatasi yenye ripoti ndogo na chombo cha kupimia. Kifaa hiki kinaonekana kutumika katika maabara ya kisasa ya afya.

Meza ya kazi yenye vifaa vya kisasa inapatikana. Kuna mashine mbili nyeusi kubwa zikiwa na skirini. Karibu na kompyuta mbili zenye monita nyeusi . Chini ya meza, kuna kabati lenye draw tatu na kiti cha ofisi chenye magurudumu kimepangwa mbele ya meza.

Kifaa maalum cha kutuzia watoto wachanga yaani incubator kinaonekana. Kifaa hiki kina sehemu ya juu ya kioo inayoruhusu mtoto kuonekana vizuri. Chini yake, kuna paneli ya kudhibiti namba za kidijitali ikionyesha mipangilio ya joto. Kifaa hicho kipo kwenye stendi yenye magurudumu ikirahisisha kukisogeza

Mabango mawili ya kupimia macho yakiwa na herufi na namba zenye ukubwa tofauti, yamewekwa kwenye fremu nyekundu ya dirisha. Kila bango lina sehemu za chini zenye rangi ya kijani na nyekundu, zikitumika kupima uwezo wa macho kuona. Inaonekana kama sehemu ya duka la miwani au kliniki ya macho.

Stretcher hii ya nyuma na sehemu nyeusi ya kulalia inaonekana kutumika hospitalini au kliniki. Ngazi ndogo ya hatua mbili, pia ya nyuma, na sehemu nyeusi imewekwa mbele yake kusaidia kupanda. Sakafu ina vigae vyeupe venye mistari, ikionyesha mazingira safi na nadhifu.

Daktari wa meno anaonekana akirekebisha taa ya chumba cha matibabu, akiwa amevalia mavazi ya kiliniki. Kiti cha daktari wa meno kipo karibu na dirisha la buluu linaonekana nyuma. Inaashiria mazingira ya kliniki ya meno.

Kitembezi cha chuma kimesimama kwenye sakafu ya vigae kikiwa na kuta za buluu nyuma. Kifaa hiki cha kusaidia kutembea kina muundo rahisi na mpana unaofaa kwa usaidizi wa kusimama au kutembea. Kimepumzika kando ya kiti cheusi kikisubiri kutumika.

Mashine kubwa nyeupe imesimama kwenye kona ya chumba ikiwa na waya mweusi unaotoka chini. Ina sehemu mbalimbali za chuma na vitufe ikionyesha ni kifaa cha kisasa cha matibabu. Muundo wake wa kipekee unaashiria matumizi yake maalum.

Picha hii inaonyesha pasi ya umeme ya zamani. Iko juu ya meza ya mbao yenye nyaya zilizounganishwa. Rangi yake ni ya manjano iliyokolea na sehemu ya chuma nyeusi. Hii inaonekana kuwa pasi ya kaya inayotumika.

Kisaa kidogo cha Oncall Plus Blood Glucose Meter kimeonyeshwa. Mita ya kupima sukari ya damu inaonyeshwa wazi juu yake. Kuna pia vibanzi vya kupimia sukari ya damu kwenye visanduku viwili vidogo. Bidhaa hizi ni kwa ajili ya usimamizi wa kisukari.

Muuguzi mwanamke amevaa barakoa na miwani. Anaonekana akishughulika na kazi yake. Amekaa karibu na kiti cheusi na anaonekana akiandika au kusoma kitu. Nyuma yake kuna ukuta wenye soketi za umeme na nyaya zikionyesha mazingira ya kituo cha afya. Nywele zake zimefungwa kwa mtindo wa dreadlocks .

Tangazo linahusu afya ya akili na athari za mfadhaiko. Linahimiza watu kugundua jinsi mfadhaiko unavyoathiri afya ya kimwili na linawaalika kwenye kipindi cha IG Live . Msichana mmoja anaonekana akiwa amelala chini, akionyesha uchovu au huzuni.

Kampeni ya uhamasishaji wa afya ya akili inatangazwa. Bango linasisitiza jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru. Mwanamke mweusi anaonekana akionyesha huzuni au mawazo.

Sanduku hili jekundu na jeupe linaonyesha dawa. Limeandikwa maelekezo ya matumizi na kuhifadhi, pamoja na taarifa za kiasi cha dawa. Pia lina picha ya mtoto mchanga, ikionyesha linafaa kwa matumizi ya watoto.

Sanduku la dawa za health aid vitamin B99 complex limeonyeshwa. Limekua na rangi za blue, nyeupe na lina habari ya bidhaa. LIna vidonge sitini na limetengenezwa kwa ajili ya kutolewa polepole. Bithaa hii ni nyongeza ya lishe ya afya.

Hospitali inaonekana ikiwa na vitanda viwili vipya vya wagonjwa, vyenye magodoro ya buluu. Mfanyakazi wa afya amesimama karibu na vitanda akihakikisha kila kitu kiko sawa. Mabango ya Mozzart bet yameonekana yakionyesha msaada wa vifaa vya afya.

Mkono wa mtu mzima unamshikilia mtoto mchang. Kuna kalamu ya rangi ya buluu inayotumika kuashiria kidole cha mtoto. Mtu huyo amevaa sare ya njano, labda mfanyakazi wa afya. Hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au alama ya usajili.

Mama anamshika mtoto wake mchanga kwa umakini, huku mtaalamu wa afya akimpa chanjo. Mtaalamu huyu amevaa koti jeupe na kofia ya kinga akionyesha utaalamu wake. Mtoto anaonekana akiwa amevalia nepi na mandhari ya nyuma inaonyesha bango lenye michoro ya rangi.

Nesi amevaa glovu nyeupe na anamtunza mtoto mchanga aliyezaliwa kitandani. Mtoto amefunikwa blanketi la machungwa na anaonekana amelala fofofo. Mtu mwingine anaonekana nyuma akiangalia kwa makini.

Watoto wanne wanaonekana wakiwa wamelala chini kwenye mkeka wakisoma kitabu. Wamekusanyika kuzunguka kitabu hicho, wakionyesha udadisi na ushirikiano. Kitabu kinaonekana kuwa na picha na maneno kikionyesha nyezo za kujifunzia.

Mtoto mchanga amelazwa juu ya blanketi ya miraba akiwa amevalia nguo za waridi na nevi yenye michoro. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimsaidia mtoto labda akimvalisha au kumtunza. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hospitali au wodi.

Mwanamke na watoto wamekusanyika nje ya majengo. Wengine wameketi chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na ya kila siku. Kuna watoto wadogo waliobebwa na wakubwa wao.

Mfanyakazi wa afya anampa mtoto chanjo ya matone. Mkono wa mtu mzima unashikilia chupa ndogo juu ya mdomo wa mtoto. Huo ni wito wa dharura wa kuzuia milipuko ya surua na polio. UNICEF na Shirika la Afya Duniani wanashirikiana kwenye kampeni hii.

Kliniki inawauguzi na wagonjwa. Mwanamke amebeba mtoto huku akivalia barakoa. Nesi anaonekana akisughulikia na majukumu yake. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za hosipitali.

Mwanamke anavaa barakoa na nguo nyekundu amesimama karibu na mabomba ya maji. Anatumia simu yake huku maji akijaza mitungi ya manjano chini. Mwanamume mwingine amevaa barakoa amevaa barakoa ya buluu anaonekana ndani ya jengo kupitia dirishani.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevaa barakoa na sare za shule wanaonekana wakiosha mikono yao kwenye madumu ya kijani yaliyowekwa nje. Kuna mistari ya madumu hayo yakionyesha utaratibu wa usafi shuleni. Nyuma yao kuna majengo ya shule na baadhi ya watu wazima wanaonekana wamesimama kwa mbali.

Mashine ya mazoezi ya kuinua uzito inaonekana. Ina kiti cheusi na sehemu ya kuweka uzito wa duara. Uzito mweusi umepachikwa kwenye pande za mashine na muundo wake wote unaonekana kuwa na metali nyepesi.

Mashini ya mazoezi ya uzani imesimama katikati ya gym ikiwa na sehemu ya kuketi na kushikilia. Diski za uzani zimewekwa kwenye baa na kamba nyekundu zimefungwa kwenye chuma kuashiria matumizi ya upinzani. Vifaa vingine vya mazoezi vinaonekana nyuma, vikionyesha mazingira kamili ya kufanyia mazoezi.

Majani mengi ya kijani yamefunika eneo lote yakionyesha ukuaji mkubwa wa mimea. Maua machache meupe na ya rangi ya waridi yanaonekana yakichipuka katikati ya majani. Ni mandhari ya asili huenda kichaka au bustani.

Majani mabichi yenye kingo zilizokatika yamejipanga vizuri yakionyesha ukuaji mzuri mwangaza wa jua unaangukia majani hayo ukiyafanya yangae mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingine inaonekana nyuma.

Mpapaya wenye matunda mengi mabichi na machanga, umejipamba kwa majani makubwa. Miale ya jua inapita kati ya majani, ikileta mwanga kwenye mti. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira asilia.